Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu na majarada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mabango yaliyochapishwa maandishi tofauti tofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na ubao na vifaa mbalimbali, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

jopo la watu walio simama katika eneo la wazi lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile taa za umeme, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi, lililozungukwa na mabango mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utowaji wa elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo watu walio katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa taa za umeme, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama akiwa amebeba kikapu katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikayo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta mpakato, madaftari na simu janja. Kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi, lenye meza iliyozungukwa na madaftari na kompyuta mpakato. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye madaftari simu janja ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa walioketi katika eneo la ndani, huku mkufunzi akiwa mbele yao ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyozungukwa na madaktari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo y elimu ya chuo.

Jopo la watu walio keti katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au mfano wa majalada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lililozungukwa na safu zilizo hifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizongukwa na vitabu au madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, kuashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, akiwa eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya kielotroniki. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na vipuli na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

jopo la watu walio katika eneo la ndani waliovalia vifaa kinga kama vile barakoa katika eneo lilozungukwa na mbao na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio valia mavazi maalumu, aina ya makoti yenye rangi ya bluu walio keti katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na vifaa mbalimbali vya kielectroniki na vipuli kuashilia ni eneo la darasa litumikalo kwa ajiri mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu aina ya makoti, wakiwa katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa katika eneo lililozungukwa na chombo cha moto mfano wa gari pamoja na vifaa vyake, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu aina ya makoti yenye rangi ya bluu walio katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vifaa vya kielektroniki na vipuli, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.